Vitambulisho vingi ambavyo viko kwenye tray . Kuna mikono za watu. Meza ni ya rangi ya udhurungi.

Rais Ruto akiwa na jaji mkuu Martha Koome kuna kipaza sauti na meza, maua ambayo ni ya rangi nyeupe na ya rangi ya kijani kuna watu wengine ambao wameketi.

Mtu ambaye amevalia kofia na ameshikilia pasipoti. Kuna magari ambayo yameegeshwa ya rangi jeusi na ingine jeupe. Pia kuna mti ambao uko na matawi ya rangi ya kijani.

Kompyta mingi mezani pia kuna simu na kalamu juu ya meza, kuna aliye keti ana shugi la nywele pia kuna waliosimama kwa upande mwingine mmoja amevalia koti nyeusi mwingine amevalia shati nyeupe.

Watu wengi ambao wengine wamesimama wengine wameketi. Kuna walioshika bendera iliyoandikwa Bandari fans . Kuna viti, kuna posti ambayo ni ya rangi nyeupe, kuna aliyevalia kofia.

Kompyuta ambayo imewashwa. Kuna watu ambao wameketi kwenye viti pale nyuma. Meza ipo ya mbao na mkono unaojaribu kutazama kompyuta.

Watu wengi ambao wameketi kwenye viti vyeusi wakimsikiliza mtu ambaye amesimama amevalia suti nyeupe na ameshika kitu mkononi kuna sakafu nyeupe na pia paa ina taa ambazo zinawaka.

Watu wengi ambao wamevalia sare za rangi ya kijani. Kuna mmoja amevalia suti ya rangi nyeupe na kijani. Ameshikilia karatasi anayoandikwa, we now need Man City .

Mtu mmoja aliyevalia koti nyeupe na saa mkononi pia barakoa amemshika mkono mwingine aliyesimama na kuvalia barakoa nyeusi na sweta. Kuna mwingine aliyevalia barakoa pia anaye andika kwenye karatasi.

Watu wamepiga foleni, kuna mzee mmoja ameketi chini, kuna tarakilishi pale juu ya meza, meza ni ya rangi ya huthurungi.

Wachezaji ambao wako uwanjani, wengine wamevalia shati ya rangi ya manjano, mwingine ya pinki, wako kwenye mviringo wakizungumza. Kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani na miti ya rangi.

Mashabiki wengi, wengine wameketi chini, wengine wamesimama. Kuna jengo ambalo limejengwa kwa mabati na vyuma, kuna walio na firimbi mdomoni, mwingine ameshika simu na kuinua mikono juu.

Watu wengi ambao wengine wameketi mmoja amesimama kuna viti vyeusi kuna ofisi ya posta na sakafu aliyesimama amevalia suti nyeupe.

Watu wawili ambao wamevalia blausi nyeupe wameketi kwenye viti wakitazama kompyuta na sakafu na paa ambalo lina taa zinazawaka kuna viti vingine pale kando.

Wachezaji wengi ambao wako uwanjani wamevalia sare zao za michezo na bendera uwanjani na nyasi ya rangi ya kijani. Kuna wanaowashabikia ambao ni umati wa watu. Pia kuna anga ya rangi ya samawati na mawingu.

Watu wengi ambapo wengine wameketi wengine wamesimama kuna wawili ambao wamevalia kofia kichwani mwanamke mwingine ambaye amesuka nywele amejisinyika bendera ya Kenya huku akiwa amepanua mikono kuna miti.

Watu watatu walioketi kwenye viti vya plastiki ya rangi ya buluu. Kuna wawili ambao wako na kalamu mkononi, wanaandika kwenye karatasi iliyo mezani, kuna wengine ambao wamesimama, mwanamke ambaye ameshikilia karatasi.

Watu watatu wameketi kwenye viti vya plastic hivi vya rangi ya blue . Kuna meza na kompyuta ipo mezani. Kuna gari jeupe ambalo limeegeshwa. Kuna watu wengine ambao wamepiga foleni na hema nyeupe.

Jaji mkuu anayeitwa Martha koome, ameshuka nywele, amevaa miwani, ame panua mdomo, amevaa nguo ya buluu na manjano ilyo na maridadi, na kuna kipaza sauti.

Wachezaji ambao wako uwanjani wamevalia sare zao za michezo. Kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani. Kuna watu wengi ambao wanatazama wakicheza. Kuna spika nyeusi.

Wachezaji wawili ambao wako uwanjani mmoja amevalia sare ya rangi nyeupe mwingine ya rangi kijani aliyeshikilia mpira wa rangi ya manjano na bluu, kuna viti vya rangi nyeusi na vingine vya rangi nyekundu.

Mwanariadha aliyevalia kaptura nyeusi na shati ya rangi ya nyekundu ako hewani kuna walio keti kando kwenye viti vya plastiki vya rangi nyeupe kuna spika pale nyuma na viti vingine vya rangi ya kijani , nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Watu wengi ambao wamepiga foleni, wengine wanaandika kwenye kitabu. Wahudumu wao wamesimama wako wawili hapo kando.

Watu watatu, wawili wameketi mmoja amesimama, kuna komputa nyeusi iliyo mezani pia kuna karatasi ambazo zipo mezani. Kuna anayeshikilia kalamu. Kuna milango na dirisha.

Watu wengi ambao wamekuja Kwa ajili ya michezo, kuna wanao tembea wengine wamesimama, wengine wameketi na kuna setilaiti .

Watu wawili ambao wanasalimiana na kuna wengine wawili wamevalia sare na hakimu. Pia kuna bendera. Kuna majumba ambayo mengine yamejengwa kwa matofali mengine kwa mabati. Pia kuna miti.

Jengo ambalo lina mabati na limeandikwa Huduma Kenya. Kuna askari aliyesimama pale na watu wanne ambao wanatoka kwenye jengo hilo. Kuna gari ambalo limeegeshwa kando ya jengo hilo.

Rais William Rutto aliyevalia suti kando yake ni jaji mkuu Martha Koome . kuna askari nyuma ya rais.

Watu wengi ambao wameketi wakitazama michezo. Kuna waliovalia shati ya rangi nyekundu. Kuna mwengine ambaye ako na fimbo mkononi. Kuna wale ambao wanatabasamu wakicheka.

Wachezaji ambao wamevalia sare za rangi ya manjano iliyoandikwa Tuska na anaye panua mdomo kule juu amevalia kofia na mwingine ambaye akona shati ya rangi ya bluu na nywele kidogo.

Mashabiki wa timu fulani ambao wamevalia shati ya rangi ya manjano wengine wameinua mikono, mwingine ako na firimbi mdomoni, mwingine amevalia kofia na mwingine amevalia miwani, kuna waliosimama na kuna walioketi.

Wachezaji ambao wako uwanjani, wengine wamevalia sare ya rangi ya manjano, wengine rangi ya kijani, na nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani pia kuna watu wengi ambao wameketi wengine wamesimama wakiwatazama.

Mashabiki wengi, ambapo wengine wameinua mkono, wengine wanatabasamu, huku wengine wakipuliza filimbi. Wamejipaka rangi ya kijani na nyeupe. Kuna wengine ambao wamepanua mdomo.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja na computer mezani mwanaume mmoja anajaribu kuweka mkono kwenye mashine kuna kabati na mlango wa rangi ya hudhurungi.

Watu wengi ambao wanangoja kuhudumiwa. Kuna aliyevaa suti, mwingine shati nyeupe, mwingine rinda nyeusi.

Watu wengi hapo wengine wameketi wengine wamesimama, kuna walio panga foleni. Wahudumu ambao wameketi wamevalia barakoa wengine wamevalia miwani, kuna meza ambayo ni rangi ya kijani na viti vyeupe pia kuna hema ya rangi nyeupe.

Kikundi kikubwa cha watu aliye mbele amevaa miwani na shati iliyo na nyekundu. Shati hizo ni ya michezo.

Watu ambao wanashabikia timu inayoitwa Gormahia ,mmoja ako Na filimbi mdomoni, mwingine ameshika taa inayowaka.

Wachezaji wako uwanjani. Wamevalia jezi, mpira uko hewani. Watu wengine wanawatazama. Kuna mabati, nyasi rangi ya kijani.

Watu wawili ambao wameketi kwenye viti vyeusi wakiwa na kompyuta ambacho ni cha rangi nyeusi mezani, kuna viti vingine vyeusi ambavyo havina watu. Kuna kabati na meza.

Watu ambao wameketi na kuna wengine ambao wame simama, kuna simu mezani wengine wanajaribu kuandika kuna makaratasi mezani nyumba ambayo ni ya mabati.

Wachezaji ambao wako uwanjani ulio na nyasi ya rangi ya kijani, kuna watu wengine ambao wanawatazama wakiwa wamesimama wengine wameketi kwenye viti vya rangi ya kijani na nyekundu. Mpira upo hewani.

Wachezaji ambao wako uwanjani wamevalia sare za rangi nyekundu kuna ambao pale ya rangi nyeupe pia kuna miti ambayo ni ya kijani na nyasi ya rangi ya kijani.

Rais mstaafu Uhuru Mwigai Kenyatta akiwa na jaji mkuu mstaafu David Maraga aliyevalia miwani na sare yake. Kuna mwanamke mwingine ambaye amevalia herini na shanga shingoni akiwa na miwani.

Watu ambao wamekuja kupata huduma, mmoja ameshika kalatasi nyeupe, anayewapa huduma ameshika kalatasi, mwingine pale nyuma wanazungumza.

Wachezaji ambao wako uanjani. Kuna watu wengine wanawatazama, wanavyochezza. Mpira upo uanjani na nyasi ni ya rangi ya kijani.

Watu ambao wengine wameketi wengine wamesimama. Wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa. Jengo ambalo limeandikwa " Huduma Center GPO Nairobi". Kuna alama ya mtu akikimbia.

Watu wengine wameketi, wengine wamesimamu. Kuna mama ambaye ameshikilia mtoto, anaye angalia karatasi. Kuna wahudumu, pale ndani ya ofisi. Wameketi, kuna kompyuta mezani.

Watu wengi wako pale. Aliye mbele amevalia long'i ya blue ,shati. Anayemfuata amevalia miwani na kuna mabati.

Watu wengi ambao wamesimama, kuna kompyuta iliyo mezani ambayo ni ya rangi nyeusi, kuna wapiga picha ambao wako na kamera zao, kuna taa ambayo iko kwenye paa inawaka.

Wachezaji wawili ambao wako uwanjani, uwanja una nyasi ilio ya rangi ya kijani na kuna watu pale nyuma ambao wanaowatazama.

Kibao ambacho kuna sanamu pale na kimeandikwa judicial Service Commission internship and atterchment policy for judiciary. Kibao hicho kinatangaza kazi.

Mtu mmoja aliye keti kwenye kiti cha rangi nyeusi huku meza imeandikwa information desk huduma Kenya kuna aliye simama pale amevalia sketi ya rangi nyeusi pia kuna aliyevalia suti kuna taa kwenye paa ambao unawaka.

Watu wengi, wengine wameketi wengine wamesimama, kuna waliovalia barakoa, kuna hema ya rangi nyeupe, pia kuna tarakilishi na chupa ya maji, kuna kifaa cha uchapishaji.

Watu wengi akiwemo rais mtaafu, Uhuru Kenyatta na askari aliye nyuma yake anamsalimu. Amevalia suti na tai ya rangi nyekundun miwani. Kuna mti na jumba.

Tenki ya maji ambayo ni ya rangi nyeusi imesimamishwa juu ya chuma ambazo ni za rangi nyeupe, kuna paa ya rangi nyeupe pia kuna kabati ya rangi ya hudhurungi na kuna ndoo chini.

Watu ambao watatu ni wanaume moja ni mwanamke wanaume wawili wameketi chini wengine wamesimama kuna microfoni mezani kitamba jeupe kipo mezani.

Mama ambaye amevalia rinda jekundu ambalo ni refu, ako na shungi la nywele, kuna mfano pale umeandikwa, Mama Nai Jenga Nai.

Watu wengi ambao wameinua mikono juu wengine wameshika bendera ya Kenya. Kuna mbao pale nyuma inaonyesha mtu akikimbia.

Mashabiki ambao wanashangilia. Kuna aliyevalia kofia, miwani na shati ya rangi nyeusi, na mawingu, kuna taa na kibao ambacho kina picha ya watu, kuna kipaza sauti ambacho kiko.

Watu wengi ambao wako kwenye ofisi ya kupeana huduma. Wengi wao wamevalia suti. Kuna aliyevalia suti ya blue , mwingine suti ya grey , mwingine suti nyeusi.

Jengo refu ambalo lina ghorofa, limerandikwa Nairobi General na pikipiki mingi. Mmoja anaendesha, amebeba barua za posta. Kuna viti pale kwenye jengo.

Watu ambapo wengi wameketi wengine wamesimama. Kuna mama aliyeshika mtoto na karatasi mkononi. Kuna picha ukutani.

Watu wengi ambao wengine wameinua mikono kuna wanao tabasamu kuna mwigine amevalia kofia na amefunga bendera ya kenya shingoni kuna mwigine ameshikilia bendera ya Kenya.

Watu wengi, ambapo wengine wamevalia kofia nyeupe, na kuinua mkono juu huku wameshikilia bendera iliyoandikwa PNU. Kuna wengine ambao wamevalia shati nyeusi wakitabasamu.

Watu wengi wake kwenye foleni wakingoja kuhudumiwa. Kuna walingine wameketi chini. Mhudumu wao ana kompyuta pale ambaye amevaa koti iliyoandikwa, huduma namba.

Watu wawili mmoja ameketi na amevalia glovu mkononi, ana miwani na koti nyeupe. Mwingine amesimama anatolewa damu, amevaloia sweta.

Umati wa watu ambao umefurahia. Wengine wameinua mkono wengine wameshika bendera za Kenya na aliyevalia miwani na kofia ya rangi nyekundu pia kunaye aliyeshika saa mkononi.

Watu watatu ambao wamevalia barakoa, kuna aliye valia shati nyeupe na kitu shingoni pia kuna wawili ambao wameshikilia kitambulisho na mwingine ameshikilia simu na mwingine nyuma yao ambaye ako kwa ofisi.

Watu ambao wamesimama, kuna aliyevalia suti na miwani. Mwanamke mwingine pia ambaye anashugli ya nywele amevalia miwani. Kuna viti vyeusi, kompyuta mezani.

Wahudumu ambao wameketi, kuna kompyuta ya rangi nyeusi mezani na viti pia vya rangi nyeusi. Wamevalia shati ya rangi nyeupe pia kuna maua.

Watu wengi wahudumu na wahudumiwa ambao wameketi kwa viti vyeusi vingine rangi ya kijivu, kuna kompyuta mezani na paa lina taa ambazo zimewaka, kuna curtain dirishani na sakafu.

Watu wawili wa kiume na wa kike, aliye keti amevalia glovu, saa mkononi na miwani. Amemshika mkono aliyesimama ambaye amevalia kofia ya rangi nyekundu na sketi ya rangi nyeusi, kuna meza.

Wachezaji wawili, mmoja amevalia sare yake ya rangi nyeusi na ameshikilia mpira mkononi, mwingine amevaa sare ya rangi ya kijani. Kuna viti vya rangi ya manjano pia kuna vingine ambavyo ni vya rangi nyeusi.

Mashabiki ambao mmoja amevalia shati nyeupe Iliyo imeandikwa Kenya. Wawili wengine wamevalia shati ya rangi nyekundu. Wamejichora usoni Kuashiria kuwa wanapenda Kenya huku wamepanua mdomo.

Wachezaji wengine ambao wametabasamu wamevalia sare za rangi ya kijani na manjano na walioshikilia sawadi yao juu Kuna mtoto ambaye ameshikilia mpira wa rangi ya manjano.

Rais mstaafu aliyeitwa Uhuru Mwigai Kenyatta, kando yake ni bibi yake ambaye amevalia vazi jeupe aliyeitwa Magret Kenyatta, pale kando kuna jaji, kisha jaji mkuu aliyeitwa David Maraga. Uhuru anafanya uapisho.

Watu wawili ambao mmoja ako kwenye ofisi, kuna tarakilishi. Aliyekuja kuhudumiwa amevaa kofia na suti nyeusi.

Wachezaji ambao wamo uwanjani. Kuna Mpira, kuna alama nyeupe uwanjani. Nyasi ni ya rangi ya kijani. Kuna watu ambao wanawatazama. Kuna mabati ambao ni uga wa uwanja.

Watu wengi ambao wameketi kwenye viti vya rangi nyeusi ,wengine ambao wamesimama ,wengine wao wameshikiria karatasi mkononi huku wakitasama, kuna aliyevalia miwani na kuna taa kwenye paa.

Watu wengi ambao wamekiti wamevalia kofia ya rangi nyekundu na shati ya rangi nyekundu ,kuna wawili ambao wanajaribu kuzungumza mwanamume na mwanamke, mwanamke ana hirini sikioni.

Watu wengi ambao wameinua mikono juu wengine wameshikilia bendera ya Kenya kuna aliye valia miwani wengine wameshika simu na kupanua mdomo.

Watu wengi wako kwenye benki wameketi wanangoja kuhudumiwa. Kuna viti na komputa pale, kuna vitu vya rangi nyekundu, kijani, nyeupe na nyeusi.

Wachezaji ambao wamefurahia, wameinua mikono juu. Wengine wameshikilia zawadi yao. Wengine wanatabasamu.

Watu wengi wengine wameketi, wengine wamesimama kama wamepiga foleni, wengine wanatembea. Walio keti ni wahudumu, kuna anayechukua vidole.

Mtaro ambao una maji machafu, kuna mtu aliye barabarani , mmoja anatembea mwingine ako kwenye pikipiki. Kuna nyayo za stima pia kuna miti na nyumba ambayo zinakaa za mabati.

Watu wanne ambao wamevalia barakoa ya rangi ya samawati, kuna mmoja ambaye amevalia kofia, kuna kiti cha plastiki cheupe na meza ya rangi nyekundu, pia kuna chupa ya maji pale nyuma.

Martha Koome ameketi kwenye kiti. Kando yake kuna stuli iliyo na chupa mbili za maji pia kuna fani na baba na mama na kuna bendera kisha nyuma kumeandikwa, lounge of Law courts .

Wachezaji ambao wako kwenye uwanja wameinua mikono juu, wamevalia zare zao za michezo, wengine wapo pale kwenye pahali pa kutazama wanashangilia.

Rais William Ruto ambaye amevalia suti na tai ya rangi nyekundu ameshikilia kitabu cha rangi ya kijani ambacho kimeshikiliwa pia na bibi yake Rachel Ruto. Kuna kipaza sauti na meza.

Watu ambao wanakimbia barabarani. Wengine wako ndani ya basi ilhali wengine wako juu ya basi. Kuna miti ya matawi ya rangi ya kijani, pia kuna taa na vibao.

Watu wengi waliosimama. Mmoja wao ni jaji mkuu, Martha Koome, aliyesuka nywele na amevaa miwani. Kuna waliovaa suti na chupa mezani na simu na karatasi zingine.

Mashabiki wengi, wengi wao wamevalia sare za rangi nyekundu, wameinua mkono na kutabasamu, kuna walioinua simu, mwingine amevalia miwani, kuna wanao piga picha.

Wachezaji ambao wako uwanjani. Uwanja una nyasi. Mchezaji mmoja anajaribu kupiga pira. Kuna wachezaji wengine wamevalia jezi nyekundu.

Wachezaji ambao wako uwanjani wanapiga mpira ,mashabiki pia wako pale wengine wameketi wengine wamesimama.

Watu wengi waliosimama, kuna aliyeshikilia mwavuli ulioandikwa, Mama Miradi Millicent Omanga. Kuna bidhaa hapo ya kuuza, iko na kikombe ndani na chumvi juu yake.

Watu mingi, wengine wameketi mwingine amesimama, Kuna hema pia Kuna karatasi ambazo ni za rangi nyeupe na zimeandikwa Identify camp . Kuna piki piki ambapo imebeba watu wawili pia Kuna speaker

Mwanariadha aliyevaa jezi ya kukimbia na viatu vyeupe. Ako kwenye hewa, kwa majina anaitwa Kipchirchir na kuna wanaomtazama akikimbia.

Watu ambao wamesimama wanaume wanne na wanawake watatu, mmoja ambaye ni jaji mkuu Martha Koome, aliyevalia miwani amepanua mdomo na pia ana herini maskioni. Kuna simu mezani na vipaza sauti.

Wachezaji wamepanga foleni wamevalia jezi nyeupe, iliyoandikwa Kenya na nambari pale mbele. Kuna viti nyuma na bendera ya Kenya.

Watu wengi, mmoja mweupe, amevalia sweta nyeusi nyuma kuna kitu inayosema Nyayo.

Watu wengi wengine wameketi, wengine wamesimama, wanatazama michezo inayoendelea, Kuna mabati na vyuma, kuna aliyeinua mkono mwingine, amepanua mdomo, mwingine anatazama mwenzake.

Watu ambao wengi wao wana shati ya rangi nyeupe iliyo na mistari ya rangi nyekundu, kuna aliyevalia suti, mmoja anatazama juu, kuna televisheni kwenye ukuta na kompyuta ipo mezani.

Wachezaji ambao wako uwanjani kuna aliyevalia sare ya buluu na ameshika mpira mkononi, kuna wengine wamevalia sare nyeupe, kuna mashabiki wao ambao wameketi, kuna dirisha pale.